Mtaalam wa maabara, amevaa mavazi ya kinga yakiwemo koti jeupe, glavu, barakoa na kofia ya kuzuia nywele, akifanya kazi ya kupima au kuchanganya sampuli kwa uangalifu. Mazingira yanaonyesha sehemu safi ya mahabara ya kisasa, yenye vifaa kama vipimo vya kemikali, mitungi ya plastiki na mabomba ya maji.

Zizi la ng'ombe lililotengenezwa kwa miti na paa la bati limejengwa mashambani ndani yake kuna ngombe aliyekunywa maji kwenye besheni la saruji nje ya zizi kuna mtungi ya plastiki ya kuifadhi maji au chakula mazingira inaonyesha eneo la vijijini lenye shughuli za ufugaji wa kienyeji ambazo una mbinu raisi lakini inakidhi maitaji ya msingi .

Shamba linaonekana limejaa migomba yenye mikungu mikubwa ya ndizi, mbichi za kijani, zikiwa bado hazija komaa, mimea imesimama wima na majani makubwa ya kijani, inatoa kivuli, ishara ya kilimo chenye afya na kinacho endelea vizur.

Mashine ya kisasa ya kukamua maziwa kutoka kwa ng'ombe maziwa. Ng'ombe wamesimama kwenye zizi la kisasa wakiwa wameunganishwa kwenye vifaa maalumu vya kukamuliwa. Vinavyohusishwa na mitungi mikubwa ya plastiki ya kuhifadhi maziwa yake.

Ndizi mbichi zikiwa bado shambani. Ndizi hizi zina rangi ya kijani zikionyesha kuwa hazijakomaa. Zimeungana katika kishada kimoja kikubwa zikininginia kutoka kwenye mmea wa mgomba ulio na majani mapana ya kijani.

Ndizi mbili mbivu zimeungana kwa shina moja zikiwa na rangi ya manjano yenye madoa madogo ya kahawia ishara na kuiva, zimeekwa juu ya nguzo wa mbao Kwenye mistari za wima zikionekana safi na tayari kuliwa.

Shamba ya migomba iliyokomaa vizuri, likiwa na ndizi nyingi ambazo bado ni mbichi na za kijani. Migomba imepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye udongo mwekundu. Jambo linaloonyesha matunzo mazuri ya kilimo. Mazingira haya yanaonyesha kilimo bora cha ndizi kwa ajili ya biashara au chakula.

Wakulima kadhaa wamesimama karibu na mgomba uliobeba shada kikubwa cha ndizi mbichi. Wanaonekana wakikagua au kufurahia mafanikio ya zao hilo. Ubao wa kijani ulioandikwa " The KCB Foundation Ahadi Kenya trust " unaonekana nyuma , kuonyesha kuwa shughuli hii ni sehemu ya mradi wa kilimo au uendeshaji wa jamii.

Mkungu wa ndizi mbichi zikiwa bado shambani zikizungukwa na majani makubwa ya mimea wa ndizi, rangi ya kijani ndizi na majani inaashiria kuwa bado hazijakomaa na zinaendelea hadi zitakapofaa kuvunwa kwa matumizi au kuuza sokoni.

Mama mchuuzi ameketi kando ya rundo la ndizi zilizopangwa juu ya meza ya mbao. Anaonekana kuchoka au kufikiria huku akiwaangalia wateja wanaopita. Ndizi ni nyingi na zimeiva vizuri zikionyesha kuwa tayari kwa kuuza. Mazingira yanaonyesha sehemu ya mtaa yenye shughuli nyingi.

Mkulima anaonekana akivuna mkungu wa ndizi kutoka kwenye shamba lake, mazao yanaonekana kuwa na afya nzuri na mti wa mgomba umestawi vizuri katika mazingira yenye kijani kimbichi ikionekana kuwa alitunzwa vizuri.

Mwanaume ako kwenye soko au eneo la mauzo ya mazao, akibeba mzigo mkubwa wa ndizi mbali mbali.

Mwanamke anakamua ngombe kwa mkono na kusanya maziwa kwenye chupa ya mbao amevaa shuka ya rangi ya kijani yenye mistari ya bluu huku akitabasamu kwa furaha anaonekana kuketi kwenye nyasi kijijini mazingira ya kijani yakionyesha kuwa ni sehemu ya mashambani.

Shamba la migomba ambapo baadhi ya migomba ni mikubwa na mingine ni michanga. inaonyesha kuwa ni shamba linaloendelea kustawi. Udongo unaonekana kuwa wa rangi ya udongo mwekundu au wa kichanga, huku mimea mingine midogo ikiwa imepandwa katikati ya mistari ya migomba.

Mkulima anaonekana akikagua au kuchambua mahindi yaliyovunwa na kutandazwa ardhini ili yakauke. Mahindi hayo bado yako kwenye mibamba yakiwa na rangi yeupe iliyokauka, ishara ya kuwa ni tayari kwa uhifadhi au kusagwa.

Shamba la migomba lililo na miti mingi ya ndizi iliyo komaa, ndizi zimejaa katika kila mgomba zikiwa bado mbichi zenye rangi ya kijani mimea imepangwa kwa mstati mzuri ikionyesha kilimo cha kisasa kilichoratibiwa vizuri.

Mtu aliyevalia mavazi ya kazi na glavu anaonekana, akihusika katika shughuli ya kumiminia maziwa kwenye vyombo vikubwa vya kuhifadhia. Hii inaashiria mchakato wa ukusanyanji na usafishaji wa maziwa unaohitaji usafi na uangalifu ili kuhakikisha ubora wa bidhaa.

Mikungu mikubwa ya ndizi mbichi zenye rangi ya kijani imesimama wima ikiwa imefungwa pamoja kwa usafirishaji na uhifadhi. Zinaonekana zikiwa na minyoo ya ndizi iliyoshikamana kwa karibu, ishara ya kuwa zimevunwa hivi karibuni kutoka shambani.

Wanaume wawili walio na pikipiki mbili na mitungi mingi ya chuma inayoonekana kuwa ni ya kubebea maziwa. Wanajiandaa kusafirisha maziwa hayo kutoka shambani au kituo cha ukusanyaji kuenda sokoni au kiwandani kwenye matumizi yake.

Miche ya migomba imepandwa kwenye viriba vya plastiki vikiwa kwenye mstari ulionyooka, majani yake ni mabichi na yenye afya ishara ya kua iko tayari kuhamishwa shambani, mpangilio huu unaonyesha hatua ya awali ya kilimo cha ndizi kwa njia ya kisasa na yenye uangalizi mzuri.